Wanafunzi wa kike wakiwa kwenye mafunzo ya elimu ya ufundi, wakijifunza kazi ya kuchomelea. Wamevaa miwani za usalama, barakoa na glovu wakitumia vifaa vya kisasa. Jambo linaloonyesha kuimarika kwa elimu ya ufundi na ushiriki wa wanawake katika taaluma za kiufundi. Mazingira ya darasani ni salama na yenye vifaa vya mafunzo.